Mwanafunzi wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akijibu maswali ya mwalimu wake kwa kuandika ubaoni na chaki, huku wanafunzi wenzake wakimfuatilia kwa umakini.

Eneo la shule la awali, lenye sehemu la kuchezewa watoto wadogo, ambao nimepambwa na rangi tofautitofauti na lina vifaa kama bembea na vijumba, ili wapate kucheza muda wao wa mapumziko.

Bembea ni viti vidogo, vyenye rangi tofautitofauti vinavyokuwa vimeshikiliwa na fimbo ya chuma kwa juu pamoja na mkufu wa chuma kutokea kwenye fimbo hadi kwenye kiti, ambayo vinatumika na watu wa aina tofautitofauti hususani watoto kucheza.

Makabati meupe yenye vitabu na vitu mbalimbali vya wanafunzi vikiwa vimepangwa vizuri, samani hii imejengwa nyuma ya darasa kwa kuwa kiti cha mbao na chuma mbele yake.

Vitabu vya rangi ya uwaridi, vyenye jina linalosomeka "Ayubu mashakani", vilivyoandikwa na mwandishi John Habwe, jalada la mbele kuna mchoro mzuri unaoakisi lengo halisi ambalo ni itumike kwa wanafunzi wa shule za msingi.

Darasa kubwa zuri lenye mdirisha ya vioo, ubao mweupe na mweusi, pamoja na ramani upande wa kulia, kuna meza na viti kadhaa vimepangwa kwa mpangilio.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa lake la wanafunzi akiwafundisha, nyuma yake ameandika nukuu ila wanafunzi wapitie walichojifunza baadae.

Eneo kubwa la shule lenye maua pamoja na nyasi lililopaliliwa vizuri na maegesho makubwa ya magari. Wanafunzi wanatembea kwenda maeneo mbalimbali, ikiashiria muda wa mapumziko.

Kitabu cha Kiswahili kilichofunguliwa ukurasa wa mia sabini kikiwa na picha nne. Mbili za mzee aliyevaa mavazi ya muislamu, na nyingine ni mtoto aliyevaa sare za shule. Picha hizi zinalengo la kumfundisha mtoto misamiati na jinsi ya utamkaji wa lugha.

Mwalimu wa kike anaechuchumaa akitafuta kitabu akitakacho kwenye kabati la wazi, vitabu ni vingi vikiashiria kuwa vinatumika na wanafunzi wa bweni hususani wa sekondari l, na mandhari yanaakisi ni maktaba.

Kitabu cha baiolojia ambacho jalada lake la mbele, kinamchanganyiko wa rangi ya kijani na njano pamoja na picha ya mgonjwa, pamoja na daktari kinachotumika katika shule ya sekondari nchini.

Wanavyuo wa darasa moja waliokaa wakiwa na kompyuta mpakato mezani na simu janja wakijisomea na kufanya kazi walizoachiwa na mhadhiri wao. Kua na teknolojia za kisasa za kujisomea inaleta mafanikio yatokanayo na juhudi za chuo hicho kuwawezesha wanafunzi wake kitaaluma.

Wanafunzi watano wa chuo wameketi wakiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu kwenye meza za kijani; wamekaa nje katika vimbweta wakifurahia jambo kwa pamoja huku wakifanya kazi.

Wanafunzi wa vyuo wamekaa kwenye vimbweta, wakiwa na kompyuta mpakato, simu na begi mezani, wakijisomea au kufanya kazi walizopewa na mhadhiri.

Mhadhiri wa kike akiwa darasani amesimama anawafundisha wanavyo wakiwa wameketi wanamsikiliza nafasi ya mikono yake inaagiza msisitizo wa mwalimu huyo kwa wanafunzi wake.

Jengo kubwa lina wanafunzi wengi ndani, na mbele yao kuna mwalimu aliyevaa suti jeusi. Wanamsikiliza kwa makini, mavazi yao ni ya nyumbani, ikiashiria kuwa ni wanavyuo.

Mwalimu wa kike amevaa gauni ya zambarau na amesimama mbele akifundisha somo la kompyuta kwa wanafunzi, wanafunzi hao ni watu wazima hivyo kwa sheria utolewaji wa elimu vyuoni.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakichomea chuma katika chumba cha maabara, huku mwenzake wakimuangalia yeye pamoja na wenzake wamevaa miwani ya usalama pamoja na mavazi na kazi ili wajikinge na moto au cheche zisiwadhuru.

Wanafunzi wa shule wapo katika maabara kujifunza kwa vitendo yale waliyofundishwa darasani, wanafanya majaribio kwa umakini mkubwa ili wasikosehe.